Nguzo zilizosimama imara katika maeneo ya wazi zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo moja ya umeme iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa mbali mbali vya umeme ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo zilizosimama imara katika eneo la wazi zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu ya umeme.

Nguzo zilizosimama imara katika maeneo ya wazi pembezoni mwa makazi ya watu zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo ya umeme iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo zilizosimama katika eneo ka wazi pembezoni mwa makazi ya watu zikiwa zimebeba nyaya na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati na miundombinu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa zimebeba nyaya nene vifaa vya umeme na kibadirishaji nguvu cha nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara, katika eneo la wazi, zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme, na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo zilizosimama imara pembezoni mwa makazi ya watu zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme na kibadishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara, katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.